Hiki ni kiti cha savana, kimeundwa kwa plastiki nyeupe ngumu iliyobuniwa. Kina vikombe vya kunyonya vilivyoboreshwa kwa usalama wa hali ya juu ndani ya maji.

Hawa ni wataalmu wawili wa afya, waliovalia mavazi ya kujikinga, wakimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani hospitalini. Kuna vifaa vya matibabu karibu na kitanda, ikiashiria mazingira ya utunzaji wa kimatibabu.

Hivi ni vifaa vya kuzuia viungo vya mwili vinavyotumika hospitalini. Vifaa hivi hutumika kuzuia harakati za mikono au miguu ya wagonjwa hasa wale walio na matatizo makubwa ya utambuzi au tabia kuzuia kujiduru.

Hili ni chumba cha upasuaji, inaonyesha kundi la wataalamu wa afya wakiwemo madaktari na wauguzi wakiwa wamevaa sare za upasuaji, barakoa na kofia. Wanaonekana wakifanya upasuaji kwa mgonjwa ambaye amelala kwenye meza ya upasuaji.

Hii ni kifaa cha mazoezi ya mkono kifaa hiki kina rangi ya chungwa na nyeupe na kina chemchemi na chuma juu yake. Hutumika kuimarisha misuli ya mkono na nguvu ya kushika.

Hiki ni chumba kinacho onekana kama hospitalini. Kuna kitanda kimoja cheupe ambacho kuna mtu aliye, lala juu yake akiwa amefunikwa na blanketi nyeupe na kanga yenye michoro .Mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa mhudumu wa afya, amesimama karibu na kitanda, na anaonekana kumhudumia mgonjwa.

Hii ni bafu inaonyesha kona ya bafu yenye beseni la kuogea jeupe na kuta zilizopakwa vigae vya kahawia nyepesi pia kuna bomba la maji la buluu lililoshikamana na ukuta karibu na beseni

Hii ni seti ya mikeka miwili ya bafuni ya rangi ya zambarau iliyokoza kidogo. Mkeka mmoja ni mstatili na nyingine una umbo la U unaofaa kuwekwa kuzunguka choo. Mikeka yote miwili ina muundo wa miraba ulioshonwa.

Hiki ni kitanda cha hospitali chenye ghorofa la buluu na kingo kinachoweza kurekebishwa. Inaonekana kuwa ndani ya chumba labda cha hospitali, chenye meza ndogo na maua chenye chombo karibu na kitanda.

Huu ni andoko kifaa cha kusaidia kutembea cha watu wazima, kinachojulikana pia kama fremu ya kusimama, kwa ajili ya urekebishaji wa hemiplagia au baada ya upasuaji.

Hawa ni watu wawili, mmoja amevaa barakoa, na anaonekana kukaa chini, akipokea karatasi au nyaraka, kutoka kwa mtu mwingine, aliyesimama mbele. Wote wawili, wanaonekana wakishiriki katika mchakato cha kubadilisha vitu, au nyaraka.

Hii ni pete ya usalama ya kitanda inayojulikana kama halo safety ring . Ni kifaa cha usalama kinachowekwa kando ya kitanda hasa kwa ajili ya matumizi katika taasisi kama hospitali au kwa watu wanaohitaji msaada wa kutembea kitandani.

Kuna wanaume wanne wanao onekana kuwa wafanyikazi wa afya, Wakiwa wamesimama mbele ya bango lenye maandishi yanayohusiana na response ,na uwezekano wa mgomo. Wote wamevaa suti na barakoa na mmoja wao anaonekana akiongea kwenye kipaza sauti.

Mtu amevaa vazi kamili ya kujikinga akiwa katika eneo lililowekwa maalumu kwa ajili ya kuvaa pee. Mtu huyo amevaa kinyago cha uso na vazi la rangi ya buluu, linalofunika mwili mzima.

Huyu ni daktari au mtaalamu wa afya akimchunguza mtoto mdogo katika kliniki au kituo cha afya labda nchini Kenya. Mtoto anaonekana akiwa ameketi huku mtu mzima akimshika mkono wake.

Hawa ni watu wakiwa wamevalia suti za kujikinga wakibeba kitu kinachoonekana kama mwili au mgonjwa. Hali hii inaweza kuashiria shughuli za kukabiliana na ugonjwa hatari kama vile ebola ambapo timu za mazishi ya uza matibabu vya kujikinga.

Hawa ni watu watatu ndani ya chumba, labda wakifanya shughuli za nyumbani au kuandaa chakula. Mmoja amesimama mwingine ameketi chini karibu na bakuli kubwa la kijani, na mifuko miwili mikubwa myeupe. Kuna mfuko mwingine chini kushoto.

Huyu ni mtu labda mfanyikazi wa afya akitayarisha sindano anaonekana kuwa ndani ya kliniki ya simu au kituo cha chanzo amevaa koti jeupe na buluu barakoa na miwani na ameshika sindano

Huu ni mfumo wa kliniki ya simu ya beyond zero, unaoonyeshwa ukiwa na bango la cop bank. Picha inaonyesha lori jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya simu. Likiwa na jina beyond zero mobile clinic upande wake.

Hii ni kliniki ya rununu ya Beyond Zero. Kliniki hii inaonekana ikiwa imepakiwa, ikiwa na hema jeupe karibu nayo, na bendera zenye rangi mbalimbali zikipepea upande wa kulia.

Hii ni kliniki ya simu ya Beyond Zero , inaonekana kuwa kuna lori la kliniki ya simu likiwa lime andikwa Beyond Zero Clinic . Nje kuna mama ambayo ame beba mtoto karibu na lori huo.

Hii ni kliniki ya rununu ya Beyond Zero, inaonekana kama lori jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki inayotembea, ikiwa na ishara ya msalaba wa matibabu upande wake. Kwenye upande wa gari, imeandikwa Beyond Zero Mobile Clinic . Kliniki hii ya rununu inatoa huduma za afya.

Hawa ni kundi la watu watano wakiwa wamesimama nje labda katika eneo la vijijini au kame. Watu Wawili wako mbele mmoja akiwa amebeba mkoba mgongoni na mwingine akishikilia kitu kinachoonekana kama karatasi au kitabu.

Huu ni uzinduzi wa kliniki za simu za Amref Health Africa na Astrazeneca mjini Kenya. Watu kadhaa wamesimama mbele ya gari ya kliniki ya simu na wawili kati yao wanakata utepe wa uzinduzi, kuashiria kuanza rasmi kwa huduma hizi.

Hawa ni wafanyikazi wa afya wakiwa wamekaa kwenye meza iliyojaa bidhaa vya matibabu. Mmoja wa mfanyikazi ameonyeshwa akishika kisanduku chekundu chenye maandishi. Vifaa vingine vinavyoonekana ni pamoja na chupa za maji.

Watu watatu, wawili kati yao wakimhudumia wa tatu ambaye amelala chini ya kivuli cha muundo kama banda. Wote watatu wamevalia barakoa. Mmoja wa mhudumu anaonekana amevaa shati la rangi ya buluu na mwingine amevaa kitambaa kinachofanana na shali.

Ni kituo kubwa la ndani labda mkutano au sherehe ambapo watu wengi wamekaa katika ukumbi unaofanana na jumba la michezo au ukumbi na mihadhara.

Watoto kadhaa wako nje, labda katika mazingira ya shule. Mtoto mmoja mdogo ameketi kwenye benchi na anampa mtoto mwingine aliyesimama, ambaye pia anaonekana kuwa mwanafunzi, toy ya chura wa kijani. Watoto wengine wamekaa kwenye benchi nyuma yao.

Kuna mtu akishikilia kompyuta kibao, inayoonyesha picha ya eksirei ya meno. Kwa nyuma, kuna daktari wa meno na mgonjwa kwenye kiti cha meno. Daktari anaonekana kushughulikia mgonjwa.

Mtu anasafisha meno yake kwa kutumia kijiti ambacho mara nyingi hujulikana kama mswaki wa asili au fimbo ya kusafisha meno. Mtu huyo ana meno meupe na nusu ya uso inaonekana.

Huu ni mdomo ulio wazi wa mtu ukionyesha meno yake. Inaonekana kuna swala la meno au matibabu ya meno yanayoendelea kwani baadhi ya meno yanaonekana tofauti na mengine. Kuna kitambaa kinachozunguka mdomo kinachoashiria labda ni katika mazingira ya kliniki.

Kuna mtu akipokea huduma ya meno kutoka kwa daktari wa meno. Mtu huyo ameketi kwenye kiti cha meno na anatabasamu huku daktari wa meno akitumia kifaa kuchunguza kinywa chake.

Mtu anasafisha meno yake kwa kutumia kijiti cha kusafishia meno kinachojulikana kama mswaki kwa kiswahili mtu anasugua meno yake kwa kutumia kijiti jembamba.

Hivi ni vifaa vya daktari wa meno na mfano wa taya ya meno. Vifaa hivi ni pamoja na kioo cha meno, vipimo mbalimbali na zana nyingine zinazotumika na madaktari wa meno.

Kuna daktari wa meno, akimhudumia mgonjwa. Daktari aliyevaa glavu nyeupe na miwani, anaonekana akifanya utaratibu wa meno, labda uchimbaji wa jino, akitumia zana maalum kwenye mdomo, wa mgonjwa.

Hizi ni zana za meno. Zana hizi hutumiwa na madaktari wa meno kwa ajili ya kuchunguza matibabu na taratibu mbalimbali za meno. Hutumika kuona maeneo ya mdomo ambayo ni magumu kuyaona moja kwa moja na pia kuangaza mwanga kwenye meno.

Huyu ni sehemu ya uso wa mtu anayetabasamu. Inaonekana kuwa sehemu ya chini ya uso, ikijumuisha mdomo, meno yanayoonekana kwa tabasamu pana na sehemu ya juu ya kifua na mabega.

Haya ni meno na fizi za mtu. Meno ya juu yana mapengo na yanaonekana kuwa na matatizo fulani , labda kuoza au uharibifu mwingine. Fizi zinaonekana kuwa nyekundu na labda vimevimba.

Hiki ni chumba cha upasuaji ambapo kundi la wataalamu wa matibabu wakiwemo madaktari na wauguzi wamekusanyika karibu na mgonjwa anayefanyiwa upasuaji. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa.

Hawa ni wataalamu wa afya wakiwa wamevalia vifaa vya kujikinga ,karibu na mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Kuna watu watatu wamesimama wakiwa wamevalia mavazi ya blue ,kujikinga na barakoa huku mmoja wao akionekana kumsaidia mtu aliye kwenye kiti cha magurudumu.

Huyu ni mwanamume akisukuma kiti cha magurudumu chenye mtu ameketi ndani yake, akielekea kwenye jengo kupitia lango kuu, kutoka kwa gari la wagonjwa lililogezwa nyuma yao.

Nyumba inayoonekana imejengwa kwa matofali au saruji na paa la kijani kibichi inaonekana. Sehemu kubwa ya eneo inayozunguka nyumba imejaa maji ikionyesha uwezekano wa mafuriko au eneo la maji.

Hili ni gari la kubebea wagonjwa la huduma za dharura za matibabu. Gari hili ni jeupe na lina mistari myekundu na myeusi upande wa chini, ikiashiria huduma za dharura.

Kuna watu wakitembea kwenye maji ya mafuriko, labda baada ya mvua kubwa. Watu wawili wakimsaidia mwanamke mmoja kupita kwenye maji hayo, ambayo yanaonekana kuwa marefu na yenye uchafu. Majengo yaliyozunguka yanaonekana kuathiriwa na mafuriko hayo.,

Hawa ni kundi la watu wakiwemo wanawake na wanaume, wawili waliovalia mavazi ya kitamaduni. Wamesimama mbele ya mifuko kadhaa iliyojaa bidhaa, zikiwezekana kua misaada au chakula. Mifuko hio inaonekana kua na nebo au maandishi. Mandhari ya nyuma inaonekana kua ya vijijini au eneo la wazi.

Hili ni barabara iliyojaa maji na watu wakitembea ndani ya maji. Mwanaume aliyevaa koti la kuakisi mwanga anaonekana. Kuna watu kadhaa wakitembea ndani ya maji yaliyotuama barabarani.

Haya ni matukio ya mafuriko makubwa. Inaonyesha barabara au njia iliyojaa maji ya mafuriko. Huku watu wakitembea au wakijaribu kupita kwenye maji hayo yenye tope na lina rangi ya kahawia.

Kuna wafanyikazi wa matibabu wakiwa wamevalia mavaazi maalum yakuji kinga waki tayarisha mgonjwa alie lala kwenye machela karibu na ndege ya kubeba wagonjwa, wanaonekana maandalizi ya kumhamisha mgonjwa labda kwa usafiri wa anga.

Watu wawili waliovaa suti za kujikinga wakimhudumia mtu aliyelala kwenye machela . Watu hawa wanaonekana kuwa katika eneo la wazi labda wakimhamisha au kutoa msaada wa kwanza kwa mgonjwa.

Ni eneo lenye moshi mwingi mweusi na moto mkali unaowaka labda kutokana na tukio la moto au mlipuko. Kuna watu wengi wamesimama barabarani na pembeni mwa barabara, wengine wakiwa wamekusanyika karibu na eneo la tukio.

Kuna kundi la watu wakiwa nje. Mahali panaonekana kama eneo liliosafishwa au eneo la ujenzi, kukiwa na uchafu au vifaa vilivyotawanyika ardhini. Baadhi ya watu wamevaa barakoa. Inaonekana kama tukio la umma au mkusanyiko.

Hii ni uga ulio wazi unaonekana kua na mimea au nyasi kavu au zilizokauka mbele. Nyuma kuna safu ya miti au vichaka vinavyoonekana kama msitu mdogo au ukanda wa miti. Anga juu ya msitu linaonekana kua la blue hafifu au kijivu.

Mandhari ni ya njia pana labda ya theluji au vumbi yenye miti mirefu upande wa kushoto na nyuma. Kuna alama za matairi au nyayo ardhini zikionyesha njia au barabara. Hewa inaonekana kuwa na ukungu au vumbi linalopaa hasa katikati ya picha.

Hili ni barabara iliyojaa maji labda kutokana na mvua kubwa au mafuriko na watu na magari mbalimbali barabarani ikiwemo mtu anayesukuma mkokoteni, mabasi madogo na lori. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi licha ya maji yaliyotuhama.

Kuna kangaruu amelala chini kwenye mzitu wenye miti mirefu. Hardi inaonekana kuwa na udongo na mawe. Anga ni buluu lenye mawingu meupe.

Huyu ni mwanaume akiwa amebeba mkoba la gofu, akitembea kwenye uwanja wa gofu, ambao unaonekana kuwa ni wa Muthaiga golf club . Mandhari ni ya kijani kibichi, na miti, ikionyesha mazingira tulivu, na ya asili.

Hili ni eneo lililochafuliwa labda dampo au mahali ambapo taka nyingi zimetupwa. Kuna takataka nyingi zilizotawanyika ardhini na miti michache iliyokauka bila majani inaonekana imesimama katikati ya uchafu.

Huu ni mkono wa binadamu ukishika rola ya karatasi ya choo. Karatasi ni nyeupe na inatumika katika usafi, hasa baada ya kutoka kujisaidia kwa choo.

Hili ni shamba la mizabibu. Inaonyesha safu ndefu za mizabibu iliyopandwa kwa utaratibu ikiwa na majani mabichi na labda matunda ya mzabibu yaliyoiva. Udongo kati ya safu za mizabibu unaonekana wazi na labda umelimwa.

Hii ni njia iliyojengwa kwa matofali kati ya majengo mawili. Kwenye kuta za majengo hayo kuna michoro ya grafiti. Upande wa kushoto kuna neno “SMILE”, na chini yake limeandikwa “BEAT.”

Hili ni chumba kinachoonekana kama maabara au sehemu ya kazi ikiwa na vifaa na vyombo mbalimbali. Juu ya meza kuna mashine kubwa nyeupe yenye mstari mwekundu na pia kuna vifaa vingine vyeusi.

Hii ni barabara enye jengo lenye maandishi hospital juu yake. Juu ya jengo hilo kuna bango kubwa enye picha ya watu mbalimbali. Pia kuna gari dogo limeegeshwa barabarani na kuna watu wachache wanatembea kando ya barabarani.

Hiki ni kifaa cha matibabu pengine kitanda cha watoto wachanga au kitalu cha watoto. Kifaa hicho kipo ndani ya chumba chenye pazia na vitu vingine vinavyoonekana nyuma.

Hii ni mashine ya kuwekea watoto wachanga, hudumisha hali bora ya watoto, kupea joto, unyevunyevu na mkusanyiko wa oksijeni, hivyo kuwawezesha watoto wachanga dhaifu, kukua na kupona kwa mkazo mdogo na ulinzi wa hali ya juu.

Hizi ni mapipa mawili ya usafi. Mapipa haya hutumika kwa ajili ya kutupa taka ya usafi hasa katika vyoo vya wanawake. Moja liko na rangi ya buluu na lingine lina rangi ya kijivu nyeupe.

Steranous asilimia mbili ni dawa ya kuua vijidudu yenye viwango vya juu, inayotumika kutakasa vifaa vya matibabu, vifaa vya upasuaji, vifaa vya endoscopia na vifaa vyenye joto.

Hiki ni chumba chenye mashine mbili za kukimbilia zinazofanana na zile zinazopatikana kwenye ukumbi wa mazoezi au kliniki ya matibabu. Mashine hizo ziko kando kando na kuna kioo au dirisha nyuma ya mojawapo ikionyesha mazingira ya ndani.

Hii ni mashine ya X-ray ya meno inayojulikana kama OPG au mashine ya Ponaramic X-ray inayotumika kuchukua picha za kina za meno yote, taya na miundo inayozunguka.

Hili ni rolli ya karatasi ya choo na makasi uliowekwa juu yake kwenye sehemu inayoonekana kama kioo kilichovunjika au kupasuka. Kuna sakafu ya samawati.

Hiki ni kifaa kinachotumika katika mandhari ya hospitalini, ni kifaa kinachotumika kumonita mgonjwa, kama vile kupima shinikizo la damu na kupiga kwa moyo.

Kuna mtu akipimwa shinikizo la tamu. Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe anatumia kifaa cha kupimia shinikizo la damu kwenye mkono wa mtu mwingine aliyelala. Mtaalam amevaa glavu za bluu na anaonekana makini katika zoezi hilo.

Hawa ni watu watatu wamesimama ndani ya chumba labda ofisi au eneo la kazi. Wamevaa nguo za kawaida na mmoja wao amevaa shati jekundu. Kuna kiti cha buluu na vitu vingine vya ofisi kama vile chupa ya maji na ndoo karibu nayo.

Hiki ni chumba kinachoonekana kama kliniki au chumba cha uchunguzi wa kimatibabu. Ndani ya chumba hicho kuna kiti cha buluu, vifaa vya matibabu na sakafu yenye vigae nyeupe.

Hiki ni chumba chenye ukuta mweupe na mtu amesimama upande wa kulia. Mtu huyo amevaa fulana yenye milia ya bluu, nyeupe na nyekundu na suruali ya jeans . Katikati ya ukuta kuna bango lenye picha za watu na maandishi labda likihusu afya au elimu.

Mazingira ni ya matibabu labda hospitali au kiliniki. Kuna mgonjwa amelala kitandani na wafanyikazi wa matibabu wakiwa wanamchunguza. Kifaa cha matibabu kinachoonekana kama mashine ya ultrasound au kifaa cha kufuatilia kimeunganishwa na mgonjwa na skrini yake inaonyesha maelezo.

Hili ni bango la taasisi ya uhamishaji wa afya ya kiakili ya, JK wellness. Ina nembo yenye tai na msalaba wa bluu. Kuna picha ya mwanaume inayoonekana.

Kuna mtu labda mfanyakazi akiwa amechoka sana au amefadhaika. Ameshika kichwa chake kwa mikono yake juu ya meza iliyo na kompyuta mpakato na nyaraka. Hii inaweza kuashiria uchovu wa kazi au mkazo wa akili.

Kuna watu wawili labda mama na mtoto wakitazama mazingira ya makazi yasiyokuwa rasmi. Eneo hili linaonekana kuwa na nyumba nyingi zilizojengwa kwa karibu zikiashiria makazi duni. Chini yao kuna takataka zilizorudikana zikionyesha changamoto za usafi.

Kuna chupa ya chanjo ya kifua kikuu iliyoandikwa tuberclosis vaccine na sindano iliyo tayari kwa matumizi. Chanjo hili pia linajulikana kama BCG. Hutumika kuzuia ugonjwa wa kifua kikuu kwa watoto wadogo.

Hii ni chupa ya jincen sewtang ambayo ni nyongeza ya chakula ya asili. Chupa hii inaonekana kuwa na vidonge thelathini kama vinavyoonyeshwa na nambari 30 iliyoandikwa chini upande wa kushoto.

Hii ni chupa ya Tylenol extra strength , dawa ya kutuliza maumivu na kupunguza homa. Imeundwa kwa ajili ya kutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, maumivu ya viungo na yanahusiana na homa na mafua.

Hawa ni watu watatu wanaonekana kuwa wanafunzi wamesimama mbele ya mabango mawili. Bango moja Lina maandishi imarisha msichana. Ni mpango unao lenga kuwa wezesha wasichana na kupunguza mimba za utotoni nchini kenya.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mfamasia au mhudumu wa afya. Amevaa koti jeupe la maabara na anashikilia sindano kadhaa za matibabu zinazo onekana kuwa mpya.

Hii ni mandhari ya hospitali. Kuna muuguzi aliyevaa glovu ya buluu akishikilia shindano. Anaonekana akichoma shindano mkononi mwa mgonjwa. Kuna uwezekano mkubwa kuwa ni chanjo.

Huyu ni mtu labda mtaalam wa maabara au mwanasayansi amevaa koti la maabara akifanya kazi kwenye meza. Kwenye meza kuna Rack iliyo na mirija kadhaa ya majaribio au chupa ndogo za sampuli na pia kuna Folder ya buluu na karatasi zingine.

Huyu ni daktari wa kiume ambaye anaonekana kuwa daktari wa masikio ,pua na koo kutokana na taa ya kichwa aliyovaa. Amevalia koti jeupe la daktari na anaongea na mgonjwa wa kike.

Haya ni mazingira ya hospitalini au tukio cha afya kukiwa na vifaa vya matibabu kama vitanda vya wagonjwa na mashine ya matibabu. Pia kuna mabango yenye yameandikwa Mozzart Bet, yaani kusaidia huduma zetu za afya, kuashiria msaada kutoka Mozzart.

Hili ni eneo la hospitali au kliniki ambapo wafanyikazi wa afya wanatoa huduma kwa wagonjwa. Kuna madaktari na wauguzi wawili moja akimsaidia mgonjwa kitandani na mwingine akimsaidia mama na mtoto mchanga.

Hili ni wodi ya hospitali au kituo cha afya. Kuna wagonjwa kadhaa wamelala vitandani na mmoja wa wahudumu wa afya anaonekana kuwa nesi au daktari anatoa huduma kwa mgonjwa mmoja.

Kuna mwanamke, labda mama au mlezi akiegemea juu ya kitanda cha mtoto mchanga na anamwangalia mtoto, nyuma ya mwanamke huyo kuna mchoro ukutani unayoonekaa kama katuni.

Hili ni wodi ya hospitalini, ambayo ikona vitanda vingi vilivyotundikwa kwa shuka nyeupe. Kuna wagonjwa wanaokaa juu ya kitanda na wauguzi wako wakiwahudumia.

Mandhari ni ya hospitali. Kuna watu wanaosimama wakiwa wameshika watoto. Wamevalia barakoa na kuna mhudumu wa afya ameketi chini akiandika kwenye daftari, labda anaelezewa vile watoto ni wagonjwa.

Kuna mwanamke anayeweza kuwa mwalimu au kiongozi wa jamii, akizingumza na kundi la watoto walioketi chini. Walimu hao wamekusanyika nje ya jengo la matofali na mlango wa mbao wa rangi ya buluu unaoonekana nyuma.

Hawa ni kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa wakikabidhiana au wakipokea vitu vinavyoonekana kuwa ni misaada labda chakula au vifaa vingine. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya nje karibu na jengo.

Kuna mkono wa mtu akishika mkono mwingine, na sehemu ya mkono iliyoonyeshwa kwa rangi nyekundu, kuashiria maumivu au kuvimba. Hii inaweza kuashiria tatizo la kiafya kama vile, maumivu ya kivundo cha mkono, au kuvimba kwa misuli.

Hii ni mashine ya mazoezi ya miguu inayojulikana kama vertical leg press . Mashine hii hutumika kufanya mazoezi ya kuimarisha misuli ya miguu hasa misuli ya paja. Misuli ya nyuma ya paja na misuli ya matako.

Huyu ni mchezaji wa raga, akiwa amepiga goti chini uwanjani, na anaonekana akizungumza na daktari aliyevaa fulana ya rangi ya kijani, iliyoandikwa medics . Wachezaji wengine wa raga wanaonekana wamesimama nyuma yao.

Hivi ni vifaa vya kuteleza kwenye theluji kuna bodi nyeupe ya kuteleza kuna viatu viwili vyeusi vya kuteleza kofia nyekundu ya chuma inaonekana

Huyu ni mchezaji wa mpira wa miguu akiwa chini akishika goti lake huku mpira wa miguu ukiwa karibu naye. Hii inaashiria uwezekano wa jeraha la goti au maumivu wakati wa kucheza mpira wa miguu.

Huyu ni mtu aliyeanguka kutoka kwa baiskeli ya mlimani iliyolala karibu naye kwenye njia yenye miamba. Mtu huyo anaonekana amevaa kofia na vifaa vya kujikinga na amekaa chini karibu na baiskeli iliyoanguka. Mandhari inaonekana kuwa njia ya milima.

Hii ni nguzo ya netiboli na wavu wake, kawaida hutumika katika mchezo wa netiboli, ambapo unafanana na mpira wa kikapu. Anga linaonekana kuwa ni buluu.

Huu ni Mimea unajulikana kama Mulizina. Unatambulika kwa uwezo wake wa kuongeza uzalishaji kwa masiwa kwa ng'ombe na mbuzi kuboresha uzito kuthibiti minyo na kuongeza uzazi kwa wanyama.

Huuu ni mmea uwezekano mkubwa ni mbarika pia unaojulikana kama caster oil plant .Matunda ya mbarika kwa kawaida huwa mvirigo na ya kijani kahawia na yanamiiba yanapasuka na kutoa mbegu tatu zenye rangi ya kijivu inayotumika kama dawa.

Mimea huu unaonekana kuwa na mkonge ni mmea unaopatikana katika maeneo kame ya Africa kijadi mimea huu hutumika kwa madhumuni ya tiba

Hayo ni kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yanayoonekana kuwa ya kimasai. Wanaonekana kuwa nje labda wakishiriki katika sherehe au mkusanyiko. Baadhi yao wanashikilia vijiti virefu au mikuki.

Kuna miti mrefu ya kijani kibichi inayotumika kama dawa ya kiasili. Mandhari ya nyuma ni miti mingine mirefu na chini yake kuna nyasi ya kijani kibichi.